Jengo limejengwa kwa mno ustadi kando yake kuna mti wenye matawi ya rangi ya kijani kibichi na maua yanaayo vutia macho bila shaka mahali hapa pana hewa safi.

Jengo hili ni la shule ya mafunzo ya matibabu KMTC nalo liko jijini Mombasa. Limejengwa kwa ustadi na rangi nyeupe, manjano na nyekundu zikiwa zimepakwa.

Ni kurasa za 46 na 47 za kitabu ambacho kina picha cha watoto wanaofunzwa kuhusu usafi. Kando kwenye ukurasa mwingine kuna sabuni, kichana, shati na viatu visafi. Povu inaonekana pia.

Wanariadha hawa wenye mavazi mekundu, wanaonekana wakiwa wametabasamu. Mmoja amebeba bendera ya Kenya yenye rangi nyekundu , nyeupe, kijani kibichi na nyeusi.

Haya ni majengo ya shule ya kiufundi ya Kenya Coast. Ua lake ina ukuta wenye rangi nyeupe na nyeusi chini. Inazo chuma za rangi ya samawati pia.

Ni ijumaa februari mwaka wa elfu mbili ishirini na tano kwenye ubao mweupe kuna swali kuhusu herufi ndogo. Rula ndefu ya rangi ya manjano inaonekana kwenye ubao huo

Ratiba hii ya masomo ni ya darasa la shule la Thika Road Christian Junior. Nalo lina masomo kadha wa kadha. Kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa. Muda wa mapumziko pia umewekwa.

Mlemavu huyu mwenye saa kwenye mkono wa kushoto amepakata vitabu kwenye miguu yake, upande mwingine ameshikilia gurudumu la kiti chake.

Bila shaka hii ni shule, kwenye ukuta kuna maandishi ya sheria za shule hiyo kama vile kuheshimiana, kufuata ndoto zako na kuwaheshimu walimu.

Kando ya ukuta mweupe wa shule ya upili ya kikatoliki ya Sacred Heart, anaonekana mwanamume mwenye kaptura na barakoa ya rangi ya samawati akitembea.

Kitabu hiki ni cha rangi ya samawati. Nacho, ni cha wanafunzi wa gredi ya saba. Kinapeana mafunzo kuhusu sayansi ya komyuta.

Kitabu hiki cha rangi ya nyekundu ni cha hadithi, kichwa chake ni Ayubu mashakani. Nacho kimeandikwa na mwandishi John Habwe.

Hili ni jengo lililoko kwenye shule ya Kwa njongo Primary school. Ukuta wake una rangi tofauti kama vile kijani kibichi, manjano na nyeupe. Paa lake ni la rangi ya samawati.

Shule hii inajulikana kama The Coast Academy. Ukuta wake umepakwa rangi za kuvutia, nazo ni samawati na nyeupe. Mimea midogo inapatikana pia.

Sehemu hii ni ya kuchezea mpira wa kikapu. Basi tatu zimepangwa pahali hapa nazo ni za rangi ya manjano, maandishi meusi yaliyoandikwa The Nyali Junior Secondary School yameandikwa.

Kitabu hiki kizee chenye maua ni cha darasa la pili, nalo ni la somo la kiingereza. Kimeandikwa Haydn Richards.

Hii ni sehemu ya watoto kucheza na kufurahia. Nyasi ndogondogo zimemea nazo ni za rangi ya kijanikibichi. Nyuma yake kuna kanisa lililojengwa.

Mwanamke huyu ana ulemavu naye amevalia shati nyeupe na suruali nyeusi, ameketi kwenye kitu nyuma yake kuna meza.

Hii ni shule ya Miritini Secondary School, nayo ina ukuta mweupe na kijani kibichi. Watoto wameketi chini kwenye sakafu na mwanaume mwenye shati ya manjano amesimama kando.

Kwa hakika hili ni darasa. Chati lenye silabu limewekwa kwenye ukuta. Nao umeandikwa kwa herufi safi za kuvutia.

Kando ya barabara kunaonekana shule lenye geti la rangi ya samawati. Ukuta wake umejaa maandishi kama vile jina la shule ambalo ni, Likoni Mixed High School.

Wanariadha wanne wa jinsia ya kike na kiume wanaonekana kuwa kwenye mashindano kwenye uwanja wa michezo. Wawili wamevalia kaptura nyeusi na shati za rangi nyekundu. Naye mmoja nyuma ana shati la samawati.

Kwenye ubao mweupe, kuna swali lililoandikwa, 24/2/2025, linauliza ni jinsi gani Samuel alivyoitikia mwito wa bwana.